Kituo cha umeme cha transfoma, kituo hicho kinaonekana kuwa na transfoma kubwa na nyaya nyingi za umeme. Transfoma hio inaonekana kuwa na umri na imechakaa labda kuashiria kuwa inahitaji ukarabati. Mandhari inaonyesha kuwa ya nje na anga la samawati na miti inaonekana nyuma. Hii inaashiria kuonyesha kuwa kituo ni cha umeme kiko.

Kituo cha uzalishaji wa umeme wa joto ardhi, kuna miundo mbalimbali ya viwanda ikiwa ni pamoja na majengo, mabomba na minara. Kutoka kwa baadhi ya minara, kuna moshi mweupe au mvuke unaopanda juu angani. Eneo hilo linaonekana kuwa na milima au vilima kwa mbali. Mandhari linaonyesha eneo kubwa la miundo mbinu ya kisasa.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama katika kituo cha umeme. Wanaume wamevaa kofia ngumu za usalama na vesti za kujikinga zenye rangi ya njano na kijani. Mmoja wao anaonekana akiongea na wengine wawili wakiwa wamesikiliza. Nyuma yao, kuna miundo mikubwa ya chuma na vifaa vya umeme vinavyoonekana kua sehemu ya kituo cha kupokea na kusambaza umeme.

Mnara mrefu wa kusafirisha umeme ukiwa umesimama katika eneo la wazi lenye mimea ya kijani chini. Mnara huo una muundo wa chuma yenye ngazi na waya nyingi za umeme zinazoning'inia juu yake. Waya zinaelekea pande mbalimbali zikisambaza umeme. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe. Mandhari inaweza kuwa ya nje ya mji au katika eneo la shambani ambapo miundo mbinu.

Kituo cha umeme wakati wa machweo au mapambazuko. Anga lina rangi ya machungwa na zambarau. Kuna miundo mingi ya chuma inayoshikilia nyaya za umeme juu. Pia kuna majengo madogo yanayoonekana ndani ya eneo hilo. Mandhari inaonyesha vifaa vingi vya umeme na miundo tata inayohusika na kupokea na kusambaza umeme.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme. Kuna miundo mingi ya chuma mirefu inayoshikilia waya na vifaa vingine vya umeme. Mandhari inaonekana kuwa eneo la wazi na tambarare na kuna milima au vilima kwa mbali chini ya anga la mawingu. Kituo hicho kinaonekana kikubwa na kina vifaa vingi vinavyohusika na usambasaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha umeme, kuna majengo kadhaa madogo yenye rangi nyeupe ndani ya eneo hilo. Juu ya jengo kuna miundo mikubwa ya chuma iliyoshikilia nyaya nyingi za umeme zinazopita juu. Eneo lote limezungukwa na uzio wa waya. Mandhari inaonyesha vifaa vingi vya umeme na miundo data inayohusika na kupokea na kusambaza umeme.

Kituo cha kusambaza umeme, kilicho na miundombinu ya chuma na vifaa vingine vya umeme. Kuna bendera mbili zinazopepea, moja ikiwa na nembo ya Kenya power na nyingine ikiwa na nembo ya shirika la umeme la Kenya. Eneo hilo, limezunguchiwa na uzio waya. Kuna barabara au njia inayopita katikati ya kituo.

Barabara ya mtaa, yenye lami iliyopakana na ukuta mrefu upande mmoja, na miti mirefu, pamoja na nguzo za umeme upande mwingine, kuna, watu wawili, wanaofanya kazi kwenye nguzo za umeme, kando ya, barabara, mmoja wao, anaonekana amepanda juu, kwenye kikingi cha nguzo hiyo.

Muundo mkuu, wa kituo cha kusambaza umeme, kilicho na, miundo mbinu, mikubwa, ya chuma inayo, unga mkono, waya, na, vifaa vingi, eneo hilo, linaonekana kuwa kubwa na wazi, na kuna barabara au njia inayoongoza, katikati ya, kituo, kuna vifaa vingine vidogo vya, ujenzi, vinavyoonekana kwa umbali.

Kituo cha kusambazia umeme, labda cha Kenya Electricity, Transmission Company Limited, kikiwa na, nguzo nyingi za umeme, zinazobeba nyaya za umeme, mandhari inaonekana kuwa ya mchana, ingawa, kuna ukungu, au moshi unaofanya, picha kuwa ya ukungu kiasi.

Kituo cha umeme au, nguzo kubwa ya kusambaza umeme katika eneo la wazi, nguzo hio, ni ya chuma na ina miundo tata ya, waya na, vifaa vingine, vinavyohusika na usambazaji wa umeme, mandhari inaonyesha eneo lenye nyasi, na miti michache kwa umbali, chini ya anga la mawingu meupe na anga la bluu, hakuna watu na majengo.

Mandhari ya makaazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa vifaa duni kama mabati na kuni, nyumba zimebanana sana na zimeonekana kuwa zimeenea katika eneo kubwa. Kuna mto unaopita katikati ya makaazi hayo na maji yake yanaonekana kuwa machafu.

Sanamu kubwa ya mtu imesimama juu ya misingi mrefu. Sanamu inaonekana kuwa ya shaba au rangi inayofanana na mtu huyo amevaa suti na kofia akiwa ameshika kitu mikononi mwake. Nyuma ya sanamu kuna jengo refu lenye maandishi kwa mabano bureau juu yake, na majengo mengine ya mji yanaonekana.

Mandhari ya makaazi duni yenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa vifaa duni kama vile mabati na kuni. Nyumba zimebanana sana na zinaonekana kuwa zimeenea katika eneo kubwa. Kuna njia au barabara nyebamba zinazopita katikati ya makaazi hayo.

Mandhari ya eneo lenye milima na nyasi, nyingi. Mandhari haya, yana rangi ya kijani kibichi, na anga lina mawingu meupe. Eneo linaonekana kuwa na uoto wa, asili na linaweza kuwa hifadhi ya mazingira.

Mto mchafu unapita katikati ya mtaa wa makaazi. Takataka zimetapakaa kwenye kingo za mtu na katika maji. Nyumba za makaazi zinaonekana kuwa zimechakaa na zimejengwa kwa kifaa duni. Mandhari ya nyuma ni milima na miti, anga linaonekana kuwa na mawingu.

Watu wawili wakifanya kazi katika maabara. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya meza iliyojaa vifaa vya maabara na mwanaume mwingine amesimama upande mwingine. Wote wawili wamevaa makoti meupe ya maabara labda kuwashiria kuwa wao ni wanasayansi. Vifaa vya maabara vinaonekana kuwa ni pamoja na chupa, mirija na vifaa vingine vya kisayansi.

Njia ya mbao inayopita kwenye msitu au bustani. Njia hiyo imetengenezwa kwa mbao na inaonekana kuwa imejengwa vizuri. Kuna miti mirefu na mimea mingine pande zote za njia. Labda kuashiria kuwa njia hii inatumiwa kwa matembezi au mapumziko.

Wanyama wawili wanaofanana na swara au impala wakiwa wamesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi na mimea mingine. Wanyama hao wana rangi ya kahawia na wanaonekana kuwa na pembe ndogo. Mandhari inaonyesha nyasi ndefu zilizokauka na miti michache kwa umbali, inaweza kuwa eneo la savanna au mbuga.

Mwalimu amesimama mbele ya kundi la watoto. Mwalimu amevalia shati jeupe na suruali nyeusi na anashikilia mti mdogo tayari kwa kupandwa kwenye shimo lililoandaliwa ardhini. Watoto na watu wengine wamemzunguka mwalimu ,wakiangalia kwa makini kile anachofanya. Wanaonekana kuwa katika eneo la shule au jamii.

Mamba wawili wenye magamba mazito wanapumzika kando ya maji, mmoja akiwa kando ya maji, na mwingine akiwa juu ya ardhi yenye matope. Maji ya mto yanaakisi mwanga wa jua huku nyasi chache za kijani zikionekana pembezoni, ndege mmoja mweusi na mwingine mweupe wanatembea karibu na mamba wakitafuta chakula kwenye ardhi yenye unyevunyevu.

Maji machafu yakiwa yamejaa taka kwenye mto unaopita karibu na majengo ya mji. Mtu mmoja anaonekana akiokota taka ndani ya maji akijaribu kusafisha eneo hilo. Uchafuzi wa mazingira unaonenkana kuwa changamoto kubwa katika eneo hilo.

Mfanyakazi ambaye anaweza kuwa mlinzi wa wanyama au mtu anayehusika na utunzaji; akimlisha maziwa mtoto wa tembo. Mfanyakazi amevaa kofia nyeupe, shati la kijani kibichi na suruali nyeusi. Anashikilia chupa kubwa nyeupe yenye puto, mdomoni mwa mtoto wa tembo.

Kundi la wanawake wengi. Wamesimama wakiwa wamepanga mstari. Wengi wao ,wamevalia nguo za rangi mbalimbali na baadhi yao wana vitambaa kichwani. Kati ya wanawake hao kuna watoto wadogo ambao wamebebwa mgongoni kwa kutumia vitambaa au nguo. Wanawake wanaonekana wakiwa wamesimama kwa utulivu labda wakisubiri kitu.

Kundi la watu wakitembea kwenye njia ya udongo iliyopita katikati ya eneo la wazi na lenye nyasi. Watu hawa wanaonekana watu wazima na watoto na wengine wao wamevaa nguo za kawaida. Wanaonekana wakiwa katika matembezi au safari za pamoja. Nyuma yao kuna mashine kubwa ya kuzalisha umeme kwa nguvu za upepo. Zimesimama kwa milima au eneo iliyoinuka.

Nyani aliyeketi chini huku anaangalia pande moja kwa umakini. Nyani huyu ako na manyoya ya kijivu na uso mweusi. Mikono na miguu yake, yameshikilia kwenye mbao iliyochongwa mwishoni. Mbao hizi zina rangi tofauti kama manjano, nyekundu na samawati. Nyuma ya nyani kuna chombo cha kuchezea cha watoto wadogo chenye rangi nyekundu.

Mjusi mdogo, mwenye rangi angavu, kichwa cha mjusi ni rangi ya machungwa na nyekundu. Huku mwili wake, ukiwa na madoadoa ya bluu na kijivu. Mjusi amesimama juu ya uso wa mawe, au mchanga. Mandhari nyuma yake inaonekana kuwa ya asili, labda mazingira ya savannah au eneo lenye, mimea.

Kundi la watu, ambao wanaweza kuwa wanafunzi na walimu au viongozi wao, wakishiriki katika upandaji wa miti. Watu hao, wamesimama nje katika eneo ambalo linaonekana kuwa karibu na shule, au kituo cha jamii, kutokana na majengo, yanayoonekana nyuma. Watu, hao, wazima wamevalia suti na, nguo rasmi.

Mikokoteni miwili kila mmoja ikiwa imebeba idadi kubwa ya mitungi ya plastiki ya rangi ya manjano na bluu. Mikokoteni inaendeshwa na watu wawili, mmoja akivuta kila mkokoteni. Watu hao wamevaa mavazi ya kawaida na wanaonakana kuwa wametulia karibu na eneo la kuchota maji.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi na vichaka vichache. Kuna pundamilia wana mistari nyeusi na nyeupe inayofunika mwili wote. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili yao. Nyuma yao kwa umbali sana, kunaonekana mandhari ya mji wenye majengo marefu.

Simba akiwa amefungua mdomo wake mpana, akionyesha meno yake makali na ulimi wake wa rangi ya waridi. Simba huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia au manjano na anaonekana kuwa na hasira au akipiga kelele. Mandhari nyuma yake haiko wazi sana, lakini inaonekana kuwa ya kijani kibichi labda inaonyesha mazingira ya porini.

Kundi la watu wanacheza densi ya kitamaduni wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Wanaonekana kuwa na furaha na wanacheza kwa umoja. Wanaume wawili wamekaa kwenye viti wakitizama onyesho hilo. Mandhari ya nyuma ni ukumbi mkubwa wenye mapambo ya kitamaduni.

Eneo lenye maji mengi, labda mto au, ziwa, ndogo, likipita katikati ya mandhari ya asili yenye uoto mwingi, kuna miti mirefu na mikubwa pande zote za maji, ikionyesha bustani au, msitu mdogo, unaozunguka eneo hilo. Maji yanaonekana tulivu na yanaakisi anga na miti iliyo karibu.

Kundi la wanyama wakubwa, wenye ngozi ya kijivu na masikio makubwa, wakiwa katika mazingira ya asili yenye, mimea na ardhi, wanyama hao, wana ukubwa tofauti, wengine wakiwa wakubwa na wengine wadogo, jambo linaloashiria uwepo wa, vizazi mbali mbali, kutokana na ukubwa wao na masikio yanaonekana wanaweza kuwa tembo wa Afrika.

Mifereji miwili mikubwa ya rangi ya blue ikipita juu ya maji yenye utulivu. Mifereji hio inaonekana kuwa imetengenezwa kwa chuma na imesimikwa juu ya nguzo au miundo inayowezesha kusambaa juu ya maji. Maji yaliyo chini ya rangi ya kijani kibichi na yanaakisi mwanga wa mchana.

Trakta kubwa ya rangi ya njano, ikiwa inainua sehemu ya bomba refu, sana ya rangi ya bluu, bomba hili, linaonekana kuwa na kipenyo kikubwa. Trakta imeshikilia bomba kwa kutumia vifaa maalum, mandhari inaonekana kuwa eneo la kazi au ujenzi, wa miundo mbinu, na kuna mfanyakazi mmoja anayeonekana, juu ya bomba karibu na trakta.

Kundi la watu limekusanyika pamoja likiwa limevalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai. Baadhi yao wamekaa chini, wengine wamesimama .Wanatabasamu wakiwa katika mazingira ya asili. Wanaonekana kushiriki katika tukio la kitamaduni au la kijamii.

Kundi la punda milia wakiwa wamesimama kwenye njia ya udongo au barabara ndogo inayopita katikati ya eneo la wazi yenye nyasi kavu na vichaka vichache. Kuna punda milia watano wanaonekana wazi wakiwa na michirizi yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha.

Kundi la watu wanacheza dansi ya kitamaduni wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na mapambo mengine. Wanaonekana kua na furaha na wanacheza kwa umoja. Wanaume wawili wamekaa kwenye kiti wakitazama onyesho hilo.

Eneo la ujenzi au kazi ya ardhini, inayofanyika katika mazingira ya mji au makazi, kuna mfereji mrefu, umechimbwa ardhini na watu, wawili wanaonekana wakifanya kazi ndani, au, karibu na mfereji huo, mmoja wao, amevaa nguo za rangi ya manjano na, helmeti, na mwingine amevaa nguo za rangi ya machungwa.

Nyani akiwa amekaa karibu na mti, katika mazingira ya msitu. Tumbili huyu, ana manyoya ya rangi ya kahawia kijivu. Anaonekana kua, anakaa chini akiegemea mti akizungukwa na majani na mimea ya kijani. Mnyama huyu, ana uso wa kijivu, mweupe, unaonekana wazi kwenye picha. Na mwili wa rangi ya kahawia kijivu.

Lori jeupe, lililojaa mizigo mikubwa iliyofungwa kwa taka, mizigo hii, inaonekana kuwa taka zilizokusanywa, labda, ni taka za plastiki kutokana na muktadha unaohusiana na, uhifadhi wa mazingira, watu wawili, wanaonekana juu ya mzigo, wakishughuli, kana, upakiaji na upakuaji wake, mandhari inaonakena kuwa ya nje, labda katika eneo la kituo cha kukusanya au, kusindika taka.

Mririja ya plastiki ya rangi ya bluu iliyopangwa kwa mpangilio wa mviringo, mirija hii inaonekana kuwa na matumizi ya ujenzi kama vile mabomba ya maji au mifereji ya kupitisha nyaya za umeme. Mwanga unaonekana ukipenya kupitia baadhi ya mirija ukitoa athari ya mwanga wa kuvutia katikati ya picha. Mpangilio wa mirija hii, unatoa mtazamo wa kina na mwelekeo unaovutia macho na kuonyesha muundo wa kipekee.

Msitu mnene wenye miti mirefu mingi, na majani mabichi. Miti ina magogo makubwa na matawi yanayoenea juu yakifanya dari nene ya majani ambalo lina ruhusu mwanga mdogo kupenya chini. Kuna uoto mwingine mdogo, kama vichaka na mimea mingine inayoonekana chini ya miti mikubwa.

Mandhari ya asili yenye mto mdogo au kijito kinachopita katikati ya eneo lenye miamba na mimea. Kuna mtu mmoja anaonekana mdogo kwa umbali, amesimama karibu na maji, mtu huyu amevaa nguo ya rangi ya blue . Miamba inazunguka maji na imefunikwa na mimea mingi ya kijani.

Kundi la watu, ambao kwa mavazi yao na rangi ya ngozi wanaweza kuwa wametoka katika jamii ya wamaasai wakiwa wamesimama nje .Watu wawili katiakati ya kundi wanaonekana wakiruka juu kwa wakati mmoja. Wamevalia shuka nyekundu na mapambo ya shanga.

Mnyama anaonekana kua chui akiwa amesimama nyuma ya uzio wa waya. Chui ana manyoa yenye madoa meusi kwa rangi ya kahawia au manjano. Uzio wa waya una nafasi kubwa zinazo mruhusu mnyama kuonekana kwa wazi. Mandhari nyuma ya uzio inaonekana kua na mimea na ardhi ya asili.

Mamba wawili wakubwa wakiwa wametulia kwenye eneo la udongo na mawe karibu na bwawa au sehemu ya maji ambayo haionekani vizuri. Mamba mmoja anaonekana mkubwa zaidi na amejilaza kikamilifu huku mwingine, akiwa mdogo kidogo na sehemu yake ya nyuma haionekani vizuri. Mandhari inaweza kuwa hifadhi ya wanyama pori au eneo la asili.

Mfanyakazi amesimama karibu na tembo mdogo na kumlisha kwa kutumia chupa kubwa. Mfanyakazi amevalia nguo za rangi ya kijani na kofia. Tembo mdogo anaonekana akinywa kwa hamu. Kuna tembo mwengine mdogo amelala chini karibu nao. Mandhari inaonekana kuwa kituo cha kuokoa wanyama au hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama mkubwa, mwenye manyoya yenye madoadoa meusi, kwenye rangi ya manjano au kahawia, ambaye, anaweza kuwa chui. Mnyama huyo, anaonekana akiwa amefungua mdomo, akionyesha meno yake makali na, ulimi wake. Macho yake, yanaelekea upande, mandhari nyuma yake ni, ya kijani kibichi, ikionyesha kuwa anaweza kuwa katika mazingira ya asili.

Mto mchafu unapita katikati ya mtaa wa makazi' nyumba za makazi zinaonekana kuwa zimechakaa na zimejengwa kwa vifaa duni, madhari ya nyuma ni milima na miti, inavyoonekana mtaa huo unaweza kuwa na msongamano wa watu na hali duni ya maisha, mto huo unaweza kuwa na chanzo cha maji machafu na mazingira yanaweza kuwa hatari kwa afya ya wakazi.

Kundi la ndege wakubwa, wanaofanana na mbuni, wakitembea kwenye eneo la wazi, la, nyasi, ndege hao, wana shingo ndefu na miguu mirefu, na manyoya, yao, yanaonekana kuwa ya rangi nyeusi na nyeupe, mandhari inaonyesha eneo pana, na lisilo na miti mingi, labda savannah au nyanda, nyasi zinaonekana kuwa fupi, na kavu kwa sehemu.

Kundi la watoto, ambao wanaonekana kuwa katika mazingira, duni, wamekaa chini, na baadhi yao, wanaonekana wakila chakula kutoka kwenye, vyombo vilivyo mbele yao. Wana sura za huzuni na uchovu. Mandhari inaonyesha, nyuma yao ni ya, kawaida na, inaweza kuashiria, mazingira ya jijini, au mtaa duni.

Kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa mbuga ya wanyama karibu na gari la mbuga la wanyama. Watu wamevaa sare za rangi ya kijani. Karibu na gari kuna kifaru mdogo ambaye ameanguka chini, wafanyikazi watatu wanaonekana wakimsaidia kusimama. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani ya mbuga ya wanyama au hifadhi ya wanyama pori.

Nyumba za makazi zilizojengwa karibu na eneo la maji. Nyumba hizo zinaonekana kuwa zimejengwa kwa mbao na bati na kuwa duni. Mto unaonekana kuwa umejaa maji, labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Mandhari haya ni hatari na isiyo salama na nyumba zikiwa zimejengwa karibu sana na maji.

Mnyama huyu anatambulika kama impala. Anatembea kwenye nyasi kavu. Impala huyu ana rangi ya kahawia, na ana pembe ndefu zilizopinda. Anasimama kwa miguu yake minne na anaonekana kuwa na afya njema. Mandhari hii ina nyasi kavu na miti. Inaonekana kuwa picha ilipigwa katika mazingira ya asili, kama vile hifadhi ya wanyama au mbuga ya kitaifa.

Kifaru mmoja mwenye ngozi ya rangi ya kijivu au kahawia. Kifaru huyu ana pembe mbili usoni mwake, moja kubwa mbele na nyingine ndogo nyuma yake. Ameinama chini, inaonekana akila au akinywa kitu kutoka ardhini. Mandhari inaonyesha mazingira ya asili yenye nyasi fupi na mimea mingine.

Mtu huyu amevaa shati lenye rangi mchanganyiko la begi na bluu suruari yake ya bluu na viatu vya rangi nyeusi au giza amebeba begi la mgongoni myama aliyeshika kwenye mkono wake anaonekana kuwa mamba mdogo. Huenda ni sehemu ya shughuli za huifadhi wa mazingira na usimamisizi wa rasilimali za asili.

Mtu amevaa shati la mikono mirefu na suruali, akichota maji kutoka kwenye mwamba au sehemu yenye maji yanayotiririka. Anatumia ndoo mbili nyeupe; moja ikiwa tayari imejaa maji na nyingine tupu karibu yake. Mtu huyo ameinama karibu na mwamba wenye rangi nyeusi na kijivu.

Mtaro mrefu, uliojaa taka chafu, ikiwa ni pamoja na maji meusi, takataka na labda maji taka, kuna watu wengi, wamesimama pembezoni mwa mtaro huu, wakiangalia chini, au, wakifanya shughuli karibu nao, watu hao, wamevaa mavazi ya kawaida, mandhari inaweza, kuonyesha eneo la mtaa duni, na mazingira yenyewe.

Mtaa au eneo la makazi lenye nyumba duni zilizo karibu na mto au mkondo wa maji. Maji ya mto, yanaonekana kuwa machafu na meusi, yakionyesha uwezekano wa kuwa na uchafu au maji taka. Nyumba zimejengwa kwa vifaa vya kawaida na zinaonekana kuwa katika hali duni. Kuna watu wachache wanaonekana karibu na mto wenye mtaa.

Twiga mmoja amesimama katika eneo la wazi lenye nyasi fupi na vichaka. Twiga huyo ana manyoya yenye madoadoa ya rangi ya kahawia yaliyotenganishwa na mistari mieupe. Ana shingo ndefu na miguu mirefu. Anaonekana akila au akinyua kitu kutoka kwenye kichaka kidogo. Mandhari inaweza kuwa ya savannah au eneo lingine la porini.

Basi la usafiri wa umma, lenye rangi ya buluu, nyeupe na machungwa, limesimama na abiria wanaingia. Mtu mmoja amesimama karibu na mlango akionekana kuwasiliana na dereva au kondakta. Eneo hili, linaonyesha kituo cha magari ya uchukuzi mjini.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea katika pande zote mbili. Kuna magari madogo, malori na labda mabasi madogo yanayoonekana kama matatu yakisafiri kwenye njia kadhaa za barabara. Kuna miti na mimea iliyopandwa katikati ya barabara na pembezoni mwake. Mandhari inaonyesha eneo la mijini au nje kidogo ya mji na anga linaonekana kuwa na mawingu madogo.

Bajaji mbili zikiwa pembezoni mwa barabara ya mji, bajaji ya mbele ya rangi ya zambarau na nyekundu na inaonekana kuwa inasubiri abiria au imeachwa. Bajaji ya nyuma ina rangi ya manjano na bluu. Kuna mtu mwingine anaonekana karibu na bajaji hizo na kwenye barabara.

Mtazamo wa juu wa barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea, kuna magari madogo na mabasi madogo yakiendeshwa kwenye barabara, barabara inaonekana kupita katikati ya mji na majengo marefu yanaweza kuonekana pande zote mbili. Kuna vivuko vya juu vya ajili ya watembea kwa miguu kuvuka barabara, anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo.

Basi la usafiri wa umma, linalojulikana kama City Shuttle , basi lina rangi ya kijani na bluu, na linaonekana likiwa barabarani katika mazingira ya mji, kuna, jengo refu, linaonekana, nyuma ya basi, linaloashiria kuwa, liko katika eneo la mji, au karibu na mji.

Msongamano mkubwa wa watu na magari katika eneo la mji. Kuna mabasi mengi madogo, na, yana rangi mbalimbali yakiwa barabarani, yakionekana yamejaa abiria au yakisuburi abiria. Pia kuna pikipiki na magari mengine, madogo yana, pita kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakitembea pembezoni mwa barabara, au wakivuka.

Basi la usafiri wa umma likiwa limesimama au likitembea polepole barabarani, huku watu kabisa wakiwa karibu nalo basi ni la rangi ya kijani na nyeupe na linaonekana kua na nambari kwa mabano 724 upande wake. Watu wanaonekana wakipanda au wakishuka basi hilo. Mandhari inaonyesha mazingira ya mjini au kituo cha mabasi.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri katika mji. Kuna mabasi mengi madogo ya rangi mbalimbali. Mabasi mengine madogo na pikipiki zikiwa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea pembezoni mwa barabara na kuna majengo mengi pande zote. Picha kuu inaonyesha msongamano wa magari na shughuli za usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari ambayo mengi yanaonekana kuwa vyombo vya usafiri wa umma. Kuna mabasi mengi madogo ya rangi mbalimbali yakiwa yamejaa abiria au yakisubiri abiria. Pia kuna magari mengine madogo na labda malori kwenye barabara. Barabara ina njia mbili au zaidi za magari.

Gari dogo, la abiria, linalojulikana kama matatu, nchini Kenya, likiwa limeegeshwa au, likitembea pole pole kwenye barabara yenye shughuli nyingi, gari lina, rangi ya fedha, au kijivu na limepambwa, kwa michoro, ya rangi mbali mbali, kuna watu wanaoonekana ndani ya gari, na wengine wamesimama karibu nalo.

Basi dogo, likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wanaingia au kutoka. Basi lina rangi ya bluu na nyeupe na linaonekana kuwa na matangazo au michoro upande wake. Watu wengine kwenye picha kuu wanonekana kuwa weusi. Mandhari inaweza kuwa kituo cha basi au eneo la kusubiri usafiri katika mji.

Daladala la company ya 2NK Sacco limeegeshwa karibu na kibao kinacho onyesha safari za moja kwa moja kuenda Nakuru. Majengo ya biashara yanaonekana nyuma, yakiwa na mabango ya matangazo ya maduka mbalimbali.

Eneo lenye msongamano wa watu na magari, ikiwa ni pamoja na mabasi ya usafiri wa umma. Watu wengi, wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuvuka. Kuna mabango ya matangazo, na majengo mengi yanaonekana pande zote za barabara. Viashiria vya mazingira ya mji mkubwa, inaonekana kuwa ni wakati wa mchana.

Matatu mbili zilizoegeshwa kando ya barabara yakisubiria abiria, matatu ya nyuma ina mabango inayoonyesha 'SHUTTLE NYERI DIRECT' tukieka kwa mabano. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakielekea kwenye matatu.

Barabarani, basi la abiria limeegeshwa huku watu wakitembea kandokando. Wanaume wawili wanapita mbele, wakionekana kuwa na mazungumzo. Pembeni, wengine wamesimama wakisubiri usafiri wao. Jengo refu lina mabango makubwa yenye matangazo tofauti.

Basi la abiria, likiwa limeegeshwa kando ya barabara au eneo la wazi, huku watu kadhaa wakiwa karibu nalo, basi lina, rangi ya bluu na lina matangazo, au maandishi yanayoonekana upande wake, ikiwa pamoja na neno, amazing , watu waliopo, wanaonekana kuwa wanasubiri kupanda basi, au, wameshuka tayari.

Gari la usafiri wa umma, linalojulikana kama matatu, lenye rangi ya machungwa likiwa limeegeshwa au likitembea polepole kwenye barabara ya mji. Matatu hii, ina michoro au, matangazo mbalimbali kwa nje. Kuna watu wengi wamesimama pembezoni mwa barabara, na karibu na matatu. Wengine wakionekana kama abiria, wanaosubiria, au wanaoshuka, na kupanda.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri, kuna mabasi mawili yanaonekana wazi. Moja likiwa na rangi nyeupe, blue na nyekundu na lingine likiwa na rangi nyeupe na blue . Watu wengi wanasubiri au wanapanda wakishuka kwenye mabasi hayo. Kuna magari mengine madogo, pia yanaonekana kwenye barabara.

Mabasi kadhaa yenye rangi tofauti yaliyopangwa katika eneo linaoonekana kama kituo cha mabasi au barabara ya mji. Mabasi yana muundo unaofanana yakionyesha yanaweza kuwa kwenye sehemu ya kampuni moja ya usafiri wa uma. Watu wachache wanaonekana karibu na mabasi, labda wakisubiri kupanda au kuendelea na shughuli zao.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, tunaona barabara yenye magari mbalimbali ikiwa ni pamoja na basi kubwa la rangi ya machungwa lililoandikwa kwa mabano Royale, gari ndogo la rangi ya blue na mabasi mengine madogo ya rangi nyeupe. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara labda wakisafiri au kuelekea kwenye vituo.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari na watu katika mji, kuna mabasi mengi yanayofanana na matatu yakiwa barabarani pamoja na magari mengine madogo na labda malori. Watu wengi, wanaonekana wakitembea pembezoni mwa barabara na kuna vituo vya mabasi vilivyojaa watu wakisubiri usafiri.

Sehemu ya upande wa gari jeupe, likiwa kwenye barabara yenye lami. Gari lina vioo vyeusi na linaonekana likisafiri upande wa kushoto wa barabara. Mandhari ya nje inaonyesha miti ya kijani na barabara yenye mistari mieupe inayoashiria njia za magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mchana.

Barabara kuu yenye magari mengi, yanayotembea kwa pande zote mbili, barabara inaonekana kuwa na njia, nyingi, za magari na, imepavuliwa vizuri, kuna magari ya aina mbali mbali, ikiwa ni pamoja na mabasi na magari madogo, msongamano wa magari unaonekana kuwa, wa, wastani, kando ya barabara, kuna majengo ya miji na miti.

Watu wengi wakitembea kando ya barabara yenye magari ya usafiri wa umma. Mabasi mawili ya rangi ya buluu yanaonekana yakiwa yameegeshwa au yanatembea polepole barabarani. Watu wengi wanaonekana kuwa weusi na mazingira yanaweza kuwa ya mji mkuu au mji mkuu kutokana na wingi wa watu na upeo wa mabasi ya umma.

Gari la usafiri wa umma ,aina ya matatu, limesimama pembezoni mwa barabara kwenye mtaa wenye shughuli nyingi. Watu wanaotembea kando ya barabara, huku wengine wakipanda gari hilo. Majengo marefu yenye mabango ya biashara wanaonekana nyuma ya matatu.

Barabara yenye shughuli nyingi na watu wengi wakitembea na kusimama karibu na mabasi madogo. Mabasi yana rangi mbalimbali na yanaonekana yamejaa abiria au yakisubiri abiria. Watu wengi wanaonekana weusi na wamevaa nguo za kawaida. Mandhari inaweza kuwa kituo cha basi au eneo la kusafiri katika mji nchini.

Mandhari ya mtaa, yenye msongamano wa watu na magari mengi, kuna mabasi ya usafiri wa umma, ya rangi ya bluu, na magari mengine madogo, yakipita barabarani, watu wengi, wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuvuka, kuna majengo marefu, pande zote za barabara, yanayoashiria kuwa ni eneo la, mji mkubwa, au kituo cha biashara.

Basi dogo lenye rangi ya machungwa, buluu, na nyeupe likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Basi lina michoro mbalimbali na matangazo upande wake. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wanaingia au wakitoka. Watu wengi kwenye picha kuu wanaonekana kuwa weusi. Madhari inaweza kuwa kituo cha mabasi.

Matatu ambayo ni gari la usafiri wa umma nchini likiwa limeegeshwa kando ya barabara ya mji. Matatu hii ina rangi jeupe na ina michoro ya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na rangi ya bluu, nyekundu na njano. Kuna maandishi kwa mabano ‘Maua’ ,yanayoonekana kwenye nyuma ya gari lile.

Barabara yenye magari kadhaa yakipita chini ya daraja. Kuna gari jeupe lililo na mistari ya rangi mbalimbali upande wake, likiwa upande wa kushoto. Gari lingine jeusi linaonekana likipita chini ya daraja katikati ya picha kuu. Sehemu ya juu ya gari jekundu inaonekana upande wa kulia. Daraja linaonekana kuwa la simiti.

Basi lenye michoro ya kuvutia limeegeshwa kando ya barabara huku abiria wakiingia na kutoka. Mtu mmoja amevaa shati jeupe na anapunga mkono kuelekea ndani. Watu wengine wamesimama karibu na basi wakiwa na shughuli zao.

Magari mawili ya usafiri wa umma yanaojulikana kama matatu. Matatu hizi zina rangi tofauti; moja ikiwa na rangi ya samawati na ingine ikiwa na rangi nyekundu. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hizo wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Mandhari inaonekana kuwa ya mji au barabara yenye shughuli nyingi.

Basi la usafiri wa umma linalojulikana kama matatu, nchini Kenya. Matatu hio ina rangi ya samawati na nyeupe na inaonekana kuwa na abiria kadhaa ndani yake. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hio, wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Mandhari inaonekana kuwa ya mji au barabarani, yenye shughuli nyingi.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, kuna mabasi madogo meupe yenye maandishi kwa mabano, Meru Express, yaliyopakiwa kando ya barabara yakisubiri abiria au kupakia. Watu wengi, wanaonekana wakitembea kando kando ya barabara na karibu na mabasi haya, kuna majengo na ghorofa kadhaa yanaonekana nyuma, pamoja na matangazo mbalimbali.

Mandhari ya mji, yenye shuguli nyingi za usafiri. Kuna barabara yenye magari mengi, ikiwa ni pamoja na mabasi madogo na rangi mbalimbali, magari binafsi na labda matatu. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara na karibu na magari. Kuna majengo mengi ya ghorofa yanayoonekana nyuma pamoja na matangazo mbalimbali.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari katika eneo la mji. Kuna mabasi mengi madogo ya rangi mbalimbali, magari mengine madogo na pikipiki zikiwa zimejaa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea pembezoni mwa barabara au wakivuka. Majengo mengi yanonekana pande zote za barabara. Shuguli nyingi za usafiri na changamoto za usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari, iliyojaa magari yanayotembea pande zote mbili. Barabara inaonekana kuwa na lami nzuri na alama za barabarani zinazoonekana. Kando ya barabara, kuna miundo mbinu ya kawaida ya barabara kuu kama vile taa za barabarani na labda vizuizi vya usalama. Mandhari inaonyesha mazingira, ya mjini, au labda nje, kidogo ya mji, kutokana na uwepo wa majengo na miti pande zote mbili za barabara.

Mabasi matatu ya usafiri wa umma, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara au katika kituo cha mabasi. Basi moja, lina rangi ya bluu na nyeupe, lingine lina rangi ya kijani na, bluu na la tatu lina rangi ya machungwana bluu na nyeupe. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na mabasi. Mandhari inaonyesha majengo ya mjini, nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, labda kituo cha mabasi au, barabara, kuu, katika mji, kuna mabasi mawili yanaonekana wazi, moja likiwa na rangi ya bluu na nyekundu, na limeandikwa kwa mabano, Talisman , kwa herufi kubwa, na, lingine, likiwa na rangi ya njano, na, nyeusi, abiria wengi wanaonekana wakisubiri au wakipanda, basi.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara nyingi. Kuna aina mbali mbali za magari, ikiwa ni pamoja na malori, matatu na mabasi madogo. Watu wengi wanaonekana wakitembea pembezoni mwa barabara au kusimama karibu na magari. Madhari inaonyesha ni mazingira ya mijini yenye mijengo na miti iko nyuma ya barabara.

Kituo cha magari ya usafiri ya umma kilicho na shughuli nyingi. Abiria na wahudumu wa matatu wanaonekana wakijiandaa kwa safari zao. Majengo marefu yenye rangi ya machungwa na manjano yako kwenye mandhari ya nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Kuna magari mengi madogo na makubwa yanayopita pamoja na watu wanaotembea pembezoni mwa barabara. Kuna trafiki inayoonekana kuwa nzito. Mandhari inaonyesha majengo pande zote za barabara. Picha kuu inaweza kuonyesha changamoto za usafiri katika eneo la mjini.

Maafisa wa usalama, wawili wamesimama karibu na kivuko cha, waenda kwa miguu, kwenye barabara au makutano. Wamevaa mavazi yanayoonekana, kama sare za kazi, zenye rangi zinazofanana na zile, zinazovaliwa na maafisa wa usalama. Uwepo, wao karibu na kivuko, kinaweza ashiria, wajibu wao katika kusimamia usalama, wa barabara.

Matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma ikiwa imesimama kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Matatu hii, ni ya rangi nyeupe na ina vibandiko au michoro mbalimbali juu yake. Inaonekana kama inasubiri abiria au imewashusha hivi karibuni. Kuna watu wengine wamesimama karibu na matatu na pembezoni mwa barabara na magari mengine.

Basi la kisasa la City Hoppa likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha basi chenye shughuli nyingi. Basi lina rangi ya kijani na nyeupe na limeandikwa kwa mabano, City Hoppa, kwa herufi kubwa. Kuna abiria wengi wamesimama karibu na basi wengine wanaingia au kutoka. Mandhari inaonekana kuwa katikati ya mji nchini Kenya.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ambapo kuna bomba kubwa jeusi likiwa limefunikwa kwa sehemu na udongo. Kando ya bomba hilo kubwa kuna mabomba mengine madogo meusi au ya rangi ya kijivu yakiwa yamewekwa. Mfereji unaonekana kuwa katika eneo la ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya maji.

Eneo la ardhi lenye udongo lililoganda na kuwa na maji machafu. Kuna maji yaliyotuama, kwenye mashimo au mabonde madogo kwenye udongo. Maji yanaonekana kuwa yasiyo safi, labda yamechanganyika na tope au uchafu mwingine. Kuna vitu vingine vinavyoelea kwenye maji, kama vipande vya plastiki.

Mandhari iliyojaa taka nyingi zilizo tupwa ovyo. Kuna aina mbali mbali ya taka ikiwa ni pamoja na chupa za plastiki, mifuko ya nailoni na vifaa vingine visivyo julikana, Vimetapakaa katika eneo lote. Taka hizi zinafunika ardhi kwa sehemu kubwa na kuonyesha tatizo kubwa la uchafu.

Sehemu ya ndani ya duka dogo linalouza maji safi ya chupa. Kuna makreti mengi ya chupa ya maji, zimepangwa kwenye rafu na chini. Chupa zinaonekana kuwa za ukubwa tofauti na nyingi ziko na lebo za rangi ya blue . Kuna friji au jokofu upande mmoja.

Eneo lililojaa takataka nyingi kuna mifuko ya plastiki, chupa, karatasi na aina nyingine mbalimbali ya taka zimetawanyika juu ya ardhi. Takataka zimefunika sehemu kubwa ya eneo lililowazi. Nyuma ya eneo la takataka kuna majengo kadhaa ya rangi ya buluu na labda kijani ambao yanaonekana kuwa duni au yamechoka.

Tangi la maji linakokotwa na trekta kwenye shamba la kijani kibichi. Tangi hilo lina rangi ya fedha na linaoneka kua linatumika kusafirisha maji. Trekta lina rangi nyekundu na nyeusi na lina matairi makubwa yanayolifanya liweze kusafiri kwenye ardhi mbaya. Shamba lina rangi ya kijani kibichi na linaonekana kua na nyasi mingi.

Eneo lenye ardhi iliyochimbwa, na kujaa matope mengi, labda kutokana na mvua kubwa au kazi ya ujenzi inayoendelea. Kuna mfumo wa mabomba meusi, yanayoonekana yakienea kwenye eneo hilo la matope. Nyuma ya eneo hilo, lenye matope, kuna majengo yenye ukuta, na tanki ya rangi nyeusi.

Sehemu ya mfumo wa matanki meusi labda ya kuhifadhia maji au kemikali. Kuna matanki mawili makubwa yanayoonekana yakiwa yamesimama kwenye uso wa sarufi au lami. Bomba la kijani linaonekana likiunganisha matanki hayo. Mandhari inaweza kuwa sehemu ya kituo cha viwandani , viwanda vya vya usafirishaji wa maji.

Mfereji mkubwa wa maji, uliofanywa kwa chuma au plastiki ngumu, unaonekana umeshikiliwa kwa vifaa maalumu kwa ukuta au sehemu nyingine. Kwenye mfereji mkuu, kuna mfereji mdogo unaunganishwa kwa chuma yenye kishikio chekundu. Kuna vifaa vingine vya chuma vilivyounganishwa kwenye mfereji mkuu.

Mfereji mkuu wa maji, uliofanywa kuwa chuma na mfereji mdogo, umeunganishwa nao. Mfereji mkuu una rangi ya kijivu, na unaonekana umejaa maji kwa sababu unang'aa kidogo. Mfereji mdogo una rangi ya kijani, na umejaa karibu na muunganisho wake wa mfereji mkuu.

Eneo la ardhi lenye udongo mwingi, udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na umechanganyika na mawe madogo na labda mabaki ya mimea mikavu. Kuna bomba moja refu la rangi ya kijivu, limeegeshwa juu ya udongo. Mandhari inaweza kuwa eneo la ujenzi, shamba lililolimwa hivi karibuni au eneo kame.

Mfumo wa mabomba makubwa ya rangi ya bluu, yaliyo lazwa juu ya uso wa sarufi au lami. Mabomba haya yana ukubwa mkubwa na yana vifaa mbali mbali kama vile valvu na vyunganishi. Viashiria vya mfumo mkuu wa usambazaji wa maji. Rangi ya bluu inatumika kwa mabomba haya ni kawaida kwa mfumo wa maji.

Mabomba mawili makubwa meusi yamekunjwa. Mabomba haya, yanaonekana kuwa ya plastiki au mpira, na yana ukubwa mkubwa. Yamepangwa kwenye ardhi, yenye rangi ya kijivu. Mabomba haya yanaonekana kuwa mapya au hayajatumika. Yamekunjwa kwa umbo la duara na kila bomba linatabaka kadhaa za kunja.